Mnyama huyu ambaye anakisiwa kuwa ni ng'ombe, amefariki dunia kutokana na hali ya mabadiliko ya tabia nchi ambayo imeshuhudiwa katika eneo hili, ni hali ambayo imewafanya wafugaji hawa kukata tamaa ya ufugaji ikizingatiwa kuwa ndio tegemeo la mahitaji yao ya kimsingi katika kuwalisha familia zao na kukidhi mahitaji mengine.

Inaaminika ni katika chumba cha kutengeneza kemikali, hapa tunamuona mwanaume aliyevalia mavazi ya kujikinga ili kutogusana na kemikali, mikononi mwake amebeba vibuyu viwili kimoja cha rangi ya samawati na kingine cha rangi ya manjano vyote viwili vimechorwa alama ya tahadhari.

Vidonge vyekundu vimewekelewa juu ya meza ambayo ni nyeusi. Kando yake kuna chupa nyeupe ambayo ina maandishi yaliyoandikwa kwa lugha ya kimombo kama Prucan Capsule haiaminiki kwamba tembe hizi zipo katika chumba cha hospitali au ni katika chumba cha mtu binafsi.

Hapaa ni hospitalini. Mgonjwa huyu wajinsia ya kiume, anapokea uponyaji, ili kutibu ugonjwa, uliopata, sikio lake, la kushoto. Wahudumu wa afya, wa jinsia ya kiume, na kike, wako ange, ilikujisatiti kwa udi, ilikumusaidia mgonjwa huyu.